Rafu imepangwa kwa viatu vya michezo vya aina na rangi tofauti, vikiangazia mtindo na matumizi mbalimbali. Umbao wa chini wa mbao huongeza mvuto na mpangilio huwa wa kipekee wa bidhaa.

Magurudumu ya gari yanaoshwa kwa maji ya shinikizo kubwa yakionekana kuwa safi kupita kiasi. Mng'ao wa matairi unaonyesha athari ya usafi wa hali ya juu.

Soko lenye shughuli nyingi limesheheni matunda na mboga safi zilizopangwa ardhini. Wauzaji wanashiriki miamala na wateja wakionyesha maisha hai ya kila siku.

Lori maalum la kusafirisha magari, likiwa limebeba gari la kifahari la rangi ya samawati. Chmbo hiki kinasafirishwa katika barabara iliyolowa maji, ishara ya hali ya hewa ya mvua.

Maegesho yaliyojaa magari ya abiria na mizigo. Pembeni mwa jengo la kisasa lenye maandishi, Wholesale Departmental . Mazingira haya yanadokeza eneo la kiserikali au taasisi ya utawala wa mkoa.

Gari la rangi ya krimu limeegeshwa mbele ya mlango wa huduma ya kiautomatiki. Maandishi ya approach slowly autodoor yanaonyesha tahadhari kabla ya kuingia kwenye karakana.

Gari kubwa la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye nyasi, likizungukwa na magari mengine na watu waliokusanyika karibu. Mandhari ya nje yenye miti na majani yanatoa hisia za tukio la kijamii au matembezi ya wikendi.

Lori maalum limebeba magari matano yaliyopangwa kwa ustadi juu ya jukwaa lake. Limeegeshwa barabarani likionekana tayari kwa usafirishaji wa magari hayo.

Mikono miwili ikishika noti za pesa za Kenya shilingi. Noti zenye thamani tofauti zinaonekana, ikiwemo ya shilingi hamsini, shilingi mia moja, na shilingi mia mbili, ambazo zinashikwa kwa mkono mmoja. Mkono mwingine unaonekana ikihesabu au kushughulikia na noti nyingine. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa sehemu ya mashine ya rejista au draw ya pesa.

Gari dogo la abiria aina ya van lenye rangi ya fedha limepambwa na matangazo ya progressive credit quick flexible loans na maelekezo kutuma sms loans kuenda nambari 23083. Gari hilo lina namba ya usajili KDA 650A.

Stakabadhi ya usajili wa kieletroniki kutoka mamlaka ya ushuru ya Kenya, KRA kwa kikundi kinachoitwa Wakimbii Self Help Group, inaonyesha maelezo ya walipa kodi na maelezo ya ombi la kodi ya mapato, kampuni.

Ndani na chumba kikubwa cha maonyesho ya magari, chenye magari mengi meusi na yenye rangi tofauti yaliyopangwa kwenye sakafu yenye vigae. Eneo hil linaonekana kuwa safi na lenye mwanga mkali ikionyesha magari yanayouzwa.

Tangazo la bima ya pikipiki kutoka Imama likionyesha pikipiki iliyoanguka barabarani kama taswira ya hatari. Tangazo linaeleza kategoria mbili za bima PSV boda na private , zikionyesha gharama za kila aina kwa miezi mmoja, sita na kumi na mbili kwa kutoa maelezo ya mawasiliano.

Wanaume wawili wakisalimiana kwa mkono huku mmoja wao akishikilia funguo za gari juu, inaashiria kukamilika kwa biashara au makabiliano ya kuuza au kununua gari katika eneo la maonyesho ya magari.

Waendesha pikipiki wawili wakisafiri barabarani na bango la biashara ya bima ya piki piki linaonekana wazi. Bango hilo linatoa ofa kwa bima third party cover kwa shilingi elfu mbili mia tano kwa miezi sita kutoka bima rahisi.

Mikono miwili ikishika kiasi kikubwa cha noti za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizo zimepangwa kwa umaridadi zikionyesha picha ya Mzee Jomo Kenyatta. Picha hii inaashiria mali, biashara au shughuli za kifedha zinazohusisha kiasi kikubwa cha fedha taslimu.

Soko la wazi lenye watu wengi, ambapo mwanamume mmoja amesimama karibu na toroli iliyojaa nguo. Kando yake bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo zilizovumilizwa na meza zilizojaa vitu zinaonekana.

Kiwanda au karakana ambapo mabasi kadhaa yanatengenezwa yakiwemo mabasi mawili yaliyopigwa rangi ya manjano na nyeupe ambayo bado hayajakamilika. Mabasi hayo yanaonekana kuwa katika hatua tofauti za ujenzi.

Tangazo la bima ya afya kutoka Jubilee Health Insurance , inatangaza cover bora medical cover kuanzia shillingi elfu sita mia mbili kwa mwaka, tangazo linaonyesha faida kama bima ya uzazi na lina picha ya mwanamke akitabasamu, unaweza kutuma ujumbe mfupi cover bora kwenda 40643 kupata maelezo zaidi.

Duka la nyama lenye mabaki ya nyama yaliyokatwa kwenye sehemu za kuuzia na mizoga iliyoning'inia nyuma. Watu kadhaa labda wachuuzi au wanunuzi wanaonekana ndani ya duka hilo, ikiashiria shughuli za kawaida za biashara za nyama.

Mkono ulioshikilia noti za shilingi elfu moja, mia mbili na mia moja za Kenya zikiwa zimetandazwa. Nyuma ya mkono kunaonekana soketi ya umeme na kamba ya umeme ikionyesha ni mazingira ya ndani.

Mwanamke aliyefunikwa nguo akiwa amesimama mbele ya duka la huduma za kifedha ambalo zina nembo za MPESA na Equity Bank . Langoni kuna namba za wakala wa MPESA.

Tangazo la bima ya afya ikionyesha daktari wa kike akiangalia kompyuta ya pajani. Juu ya picha kuna vielezo vinavyowakilisha vipengele mbalimbali vya bima ya afya kama vile bima kinga, sera, faida, msaada na huduma za afya. Chini ya picha kuna taarifa ya mawasiliano ikiwemo namba ya simu, barua pepe na namba ya QR.

Magari mawili yakiwa yameegeshwa kwenye nyasi, moja jeusi na lingine jeupe. Gari jeusi lina rims za kipekee na madirisha mekundu.

Duka la Royal Star Inn ambalo linaonekana kuuza maziwa na bidhaa nyingine. Mlango wa duka upo wazi ukiwa na friji na rafu za ndani zinaonekana wazi. Kuna matangazo ya bidhaa kama maziwa, mayai na mikate yamebandikwa nje ya duka.

Rundo kubwa la ndizi zilizokomaa zikiwa zimewekwa juu ya kitambaa au mkeka zinaonyesha rangi tofauti za manjano, zimepangwa katika mafumo mengi zikiashiria kiasi kikubwa cha mazao tayari kwa ajili ya kuuzwa. Picha inaashiria biashara ya ndizi labda katika soko au kando ya barabara kwa kawaida kuonekana.

Duka la vitambaa ambapo kuna rundo la vitambaa venye rangi angavu na michororo mbalimbali za kuvutia, vitambaa hivyo vimepangwa vizuri kwenye rafu za mbao na zingine zimebandikwa ukutani, hii inaonekana kuwa ni biashara inayohusika na mavazi au vitambaa vya asili ya kiafrika.

Wachuuzi na wanunuzi wamekusanyika chini ya muundo mkubwa yaliyofunikwa, huku bidhaa zikiwa zimetandazwa chini, kuashiria biashara ya kila siku.

Soko kubwa, lenye shughuli nyingi, likawa limejaa vikapu vingi vilivyojaa mazao mbalimbali kama vile matunda, mboga, au maharagwe yakiwa yamepangwa kwa rangi maridadi. Kuna miavuli ya rangi tofauti tofauti vinavyotoa kivuli kwa wachuuzi na wateja. Picha inaonyesha wazi, hali halisi ya soko la wazi likiwa kitovu cha biashara na maisha ya jamii.

Tangazo la bima ya ajali binafsi kutoka Madison General Insurance, ikionyesha mwanamume akiwa amevaa kola ya shingo na kushika shingo yake kwa maumivu. Maandishi kwenye tangazo yanasema , we understand the importance of protecting your love ones buy personal accidents insurance today na namba ya kupiga kwa ajili ya kununua bima.

Tangazo la AAR Insurance linaloeleza huduma yao ya kuleta huduma za afya hadi mlangoni pako, ikiwemo kuagiza dawa zilizoidhinishwa kupitia checkups na MyDawa. Tangazo linaloonyesha picha ya mlango wazi na begi la huduma ya kwanza na lina namba za mawasiliano na tuvuti.

Safu ya magari, mbalimbali yaliyoegeshwa mbele ya jengo la kisasa lenye maandishi car lock house . Magari hayo yanaonekana kung'aa na yamepangwa vizuri, ikionyesha biashara ya kuuza magari.

Rundo kubwa la viatu mbali mbali ikiwemo sandali na crocs zikiuzwa sokoni. Viatu hivi vina rangi nyingi tofauti na vimetapakaa juu ya meza iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe.

Bango la matangazo ya bima ya afya, kutoka Anziano Insuarance Agency. Likiangazia bima ya matibabu inayomudu gharama. Bango linaeleza kuwa huduma zao zinajumuisha huduma za wagonjwa wa inje na wa ndani. Ada za mashauriano, dawa na vipimo vya maabara, pamoja na huduma za macho na meno.

Gari la aina ya Toyota Hilux na blue cap likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti ya mierezi . Gari lina rangi ya kijani kibichi iliyokolea na linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Duka dogo au kibanda cha reja reja kilichojaa bidhaa za maziwa na vinywaji vingine zilizopangwa kwenye rafu. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa za chapaa ya royal na mabango ya matangazo ya bidhaa hizo zimebandikwa ukutani.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ikiwa na rangi za dhahabu na zambarau na namba ya siri 6179, inaonekana imeenea kwenye uso wa ghorofa.

Duka la nguo na vipodozi lililo wazi barbarani, huku bidhaa kama ndizi na matikitimaji zikiuzwa mbele yake. Kuna bodaboda pia imeegeshwa karibu na duka hilo ikiashiria eneo la biashara.

Mikono miwili, kubadilishana noti za shilingi elfu moja za Kenya. Mkono mmoja unaonekana ukipokea bunda la noti, kutoka kwa mkono mwingine, inaashiria shughuli ya malipo, au kupokea pesa taslimu.

Gari jeusi la kifahari linaokana kuwa Mercedes Benz G wagon . Gari hili limeegeshwa nje labda kwenye eneo la kuuza magari.

Picha ya skrini ya programu ya simu ya mkononi, inaonyesha salio la shilingi sitini na nane elfu mia nane na chaguzi za kulipa na kununua muda wa maongezi. Pia inaonyesha mapendekezo ya kununua data na kujifunza kuandika kodi pamoja na miamala ya hivi karibuni ya M-Pesa.

Bango la tangazo la bima binafsi ya Mayfair Insurance. Bango lina picha ya baiskeli iliyoanguka, na ujumbe unaosema: "Maisha hayawezi kutabirika, lakini usalama wako unaweza."

Basi ndogo jeupe likiwa limeegeshwa chini ya jengo lenye muundo wa kipekee na paa pana la rangi ya kijivu. Basi hilo linaonekana kuwa na stika ya njano yenye picha ya wanyamapori, likionyesha likiweza kutumika kwa utalii au safari ya wanyamapori.

Rundo la magunia makubwa yaliyofungwa vizuri ikiwa na nguo ndani yake. Magunia hayo yamefungwa kwa kamba nyeusi na yamefunikwa kwa plastiki nyeupe. Ikionyesha ni nguo zilizoshikanizwa tayari kwa usafirishaji au uuzaji wa jumla. Baadhi ya magunia yana lebo na ya maa manjano, zenye maandishi, ingawa maandishi hayo hayaonekani vizuri.

Risiti ya mapato kutoka mamlaka bandari ya Kenya Kenya Ports Authority imetolewa kwa African coding industries mjini Mombasa. Risiti inaeleza maelezo ya malipo yalioanzishwa na ankara.

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari, chenye magari mengi ya aina na rangi tofauti yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna dawati ya mapokezi au huduma katikati ya chumba, ikionyesha mazingira ya kisasa na ya kitaalamu ya biashara ya magari.

Safu ya magari yaliyopangwa kando ya barabara, yakionyesha miundo na rangi tofauti. Magari haya yanaonekana kung'aa jua, yakitoa taswira ya nafasi ya maegesho au eneo la maonyesho ya magari.

Soko la wazi lililojaa bidhaa mbalimbali kama vile matunda, mboga mboga na viazi vitamu, zikiwa zimepangwa chini au kwenye masanduku. Wanawake kadhaa wanaonekana wakifanya biashara na wateja.

Mtaa wenye shughuli nyingi ukiwa na maduka madogo mbalimbali, kama vile saluni na vibanda vya kuuza bidhaa. Huku watu wakiendelea na shughuli zao, kuna viti na meza zilizopangwa nje na baadhi ya nguo zilizoning'inia.

Tangazo la bima ya nyumba kutoka Anziano Insurance Agency , likionyesha nyumba ya kisasa na kuorodhesha vitu mbalimbali vinavyolindwa kama vile moto, wizi, vifaa vya elektroniki na majanga ya asili. Pia linatoa maelezo ya mawasiliano na tovuti ya wakala.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi likiwa na kiasi kikubwa cha kabeji zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu kadhaa wanaonekana wakishughulikia na biashara hiyo. Sehemu ya chini picha inaonyesha ardhi yenye uchafu na mabaki ya mimea yaliyotapakaa ikionyesha mazingara ya soko la wazi lisilokuwa na usafi wa kutosha. Nyuma kuna miundo ya vibanda vya soko na bidhaa nyingine zilizotandikwa.

Lori kubwa lililojaa vitunguu kwa magunia nyekundu, likiwa tayari kusafirishwa au kuuzwa sokoni. Mwanamke amesimama mbele ya lori na kuna rundo jingine la vitunguu chini karibu na hiyo lori.

Tangazo la huduma za bima hasa bima ya nyumba na mali. Letsgo Insuarence inalenga kuwasaidia wakenya kulinda mali zao dhidi ya majanga na hasara zilizotarajiwa.

Duka la matunda barabarani lenye matunda mengi. Kuna ndizi zilizoning'inia, machungwa, matikitimaji, tufaha na karaha. Linaonyesha biashara ya matunda mabichi yamepangwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Noti mingi za Kenya shilingi zikia zimetawanyika na kupangwa kwenye meza. Noti hizo ni za dhamani mbali mbali ikiwemo shilingi elfu moja, mia tano, mia mbili na hata hamsini. Hali hii inaashiria kiasi kikubwa cha pesa kilichopangwa kwa hesabu na shughuli nyingine za kifedha.

Mwanaume akiwa amevaa suti nadhifu akitazama na kuguza gari jeusi ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Anaonekana kufurahia gari hilo labda akifikiria kulinunua gari hilo.

Kibanda cha M-Pesa kando ya barabara, eneo linaloonekana kuwa la kibiashara. Mlango wake wa kijani una maandishi ya M-Pesa na mandhari ya kawaida katika miji mingi hapa nchini Kenya.

Gari ndogo jeupe aina ya Van likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye mwanga hafifu na nembo yenye mbwa mwitu imeandikwa mbele. Inaonekana ni gari la abiria au ni gari la mizigo.

Magari matatu meupe yakiwemo ya michezo yaliyokuwa yameegeshwa kwenye maegesho. Majengo yanaonekana nyuma chini ya jua kali, yakiashiria kuwa ni enao la maegesho ya magari.

Rundo la mboga mboga na matunda mbalimbali yaliyopangwa vizuri sokoni vikiashiria wingi wa bidhaa safi zinazouzwa hapa sokoni. Kuna nyanya nyingi nyekundu, pilipili hoho ya kijani na manjano, vitunguu na ndimu pamoja na mboga nyinginezo.

Tangazo la bima ya magari kutoka LetsGo na Sanlam, linaonyesha gari likiwa linaakisi magari mengine kwenye kioo cha pembeni. Na ninafsi mhiba ni rahisi na ya kutegemewa. Tangazo hili linavuta wateja kwa faida kama huduma bora na msaada barabarani.

Baiskeli iliyokuwa imeegeshwa mbele ya duka lenye milango ya buluu na kijani. Mtu mmoja anaonekana ndani ya duka na mwingine ameketi kando ya piki piki iliyoegeshwa karibu na hiyo duka.

Picha ya usiku inayoonyesha watu kadhaa wakiwa wamekusanyika nje ya duka la maziwa liitwalo Destiny Dairy , ambalo lina mashine ya kutoa maziwa milk ATM . Duka hilo limejengwa kwa mabati na kuna mikebe ya maziwa inayopangwa nje, ikionyesha shughuli za usiku katika biashara hiyo.

Noti ya shilingi mia tano ya Kenya yenye picha ya rais wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta mbele. Upande wa nyuma wa noti unaonyesha jumba la bunge na mnara wa saa hapa nchini Kenya.

Tangazo la bima ya afya la kampuni ya Imana likijumuisha familia yenye furaha iliyoketi pamoja, sehemu ya kulia ya tangazo inatoa maelezo ya huduma ya bima ya afya ikisema we guide you step by step na pia inaonyesha sera ya bima na miwani.

Magari yaliyokuwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti, yakiwemo SUV mbili na gari ndogo, baadhi ya watu wanaonekana wakitembea karibu na magari hayo.

Rundo la maboga ya aina mbalimbali, yakiwemo maboga ya kijani kibichi na manjano yaliyokomaa. Chini yake kuna wingi wa maboga madogo meupe yenye umbo la chupa yaliyopangwa vizuri yakionyesha mavuno mengi.

Magari mawili, nyeupe na nyeusi yakiwa yameegeshwa mbele ya jengo la maonyesho la Hyundai. Ndani ya jengo, taa zimewashwa na kuna mtu anayeonekana mbali.

Duka la Milk ATM, mashine ya kutoa maziwa likiwa na milango miwili ya buluu iliyo wazi iliyopambwa na matangazo ya maziwa. Ndani ya duka kuna bango kubwa la ng'ombe na mashine ya kutoa maziwa na maneno Milk ATM yameandikwa juu.

Safu ndefu ya magari ya kisasa yaliyopakiwa yakiwa yametazamana na kamera. Magari hayo yana rangi tofauti ikiwemo blue , nyekundu na kijivu na yanaoneka kuwa mpya au katika hali nzuri sana. Yanapangwa kwa mpangilio mzuri kwenye eneo la lami labda kwenye kura ya maegesho ya muuzaji wa magari au showroom .

Tangazo ya bima ya pikipiki kutoka Anziano insurance agency , likionyesha pikipiki nyeusi, kofia ya pikipiki na cheti cha bima. Tangazo linaeleza bei za bima kwa mwaka mmoja na miezi sita na pia lina namba za simu za mawasiliano.

Mkokoteni wa kuuza vitu barabarani ukiwa na nembo ya Farmers Choice chini ya mwavuli mkubwa wa buluu. Nyuma yake kuna magari yameegeshwa na duka dogo lenye nguo na mifuko. Inaonekana kama sehemu ya biashara ndogo barabarani.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, ikionekana kama sehemu ya maegesho ya nje. Miongoni mwa gari hayo ni lori ndogo la Isuzu lenye chumba cha mzigo chenye chuma cha chuma na gari jeusi la kifahari inaonekana wazi.

Mwanamume akitoka kwenye duka ndogo la biashara la aina ya vibanda lililo barabarani. Duka hilo linatoa huduma za photocopy , vifaa vya magari na pia M-pesa.

Rundo kubwa la noti za pesa za Kenya, zote ni noti za shilingi elfu moja, zikiwa zimetandazwa kuonyesha wingi wake. Nawakilisha kiasi kikubwa cha fedha taslimu kinachoweza kuwa mkononi mwa mtu.

Tangazo la bima ya magari binafsi kutoka Anziano Insurance Agency wanatoa bima ya mwezi mmoja kwa shilingi elfu moja na bima ya mwaka mzima kwa shilingi elfu tano na namba za simu za kuwasiliana zimetolewa.

Mkusanyiko mkubwa wa viatu vya asili vya kimasai maarufu kama kala au viatu vya shanga vikiuzwa sokoni. Mtu mmoja anaonekana akichunguza viatu hivyo vilivyopambwa kwa shanga maridadi na kupangwa vizuri. Mazingira yanaonyesha soko lenye shughuli nyingi ambapo bidhaa hizi za mkono hupendwa na wenyeji na watalii.

Ankara ya malipo iliyolipwa kutoka mamlaka ya kitaifa ya usafirishaji na usalama NTSA nchini Kenya. Ankara hiyo ni ya bwana au bi Dan Oyuga Anne kwa ajili ya ukaguzi wa magari yenye nambari ya usajili KCB 029Y, ikionyesha jumla ya shilingi elfu moja hamsini zilizolipwa kupitia e-Citizen.

Eneo kubwa la maonyesho ya magari likiwa na magari kadhaa mapya yaliyoegeshwa ndani na nje. Watu wanatembea kati ya magari na kwenye dawati la mauzo, kuashiria kuwa chumba cha maonyesho ya magari au uuzaji wa magari.

Skrini ya tuvuti ya PesaPal ikitangaza uwezo wa kukubali malipo ya M-Pesa na kadi kupitia kifaa kimoja cha point of sale . Tuvuti inaonyesha nembo za Visa na Mastercard pamoja na mifano ya programu ya malipo kwenye simu.